Haya ni matunda ambayo tunaweza kuyaita kwamba ni ndizi. Ndizi yako kwenye shamba mahali ambapo zilipandwa na kisha baada ya muda zimekua zikikua na tayari sasa hivi zimefika kiwango cha kuzitoa shambani.

Ufugaji ni kitu cha maana ambapo ng'ombe hawa wametengenezewa hapa mahali pa kuwalisha ikiwa imetengwa kwa njia ipasavyo. Wanaweza wakapata chakula pia vilevile wanaweza wakapata maji wakiwa sehemu wapo.

Usafirishaji unaendelea ambapo baada ya kuwepo kwa kilimo na kuvuna ndizi haya, magari inashughulika kwa kuzibeba kutoka kiwango ama mahali moja kupeleka kwa sehemu zinginezo.

Ufugaji wa ng'ombe unendelea hapa, ukiona ng'ombe wameekewa mahali pakuwawezesha kunywa maji na kujipa riziki kwa kupokea hadi chakula sehemu hapa.

Tunarejelea ndizi hapa. Tunatazama ndizi iliyo kwenye shamba. Inaonyesha kwamba kuna ukulima unaoendelea katika eneo hii.

Mtu huyu anaporesha hali ya kilimo, akipanda akitarajia kuvuna, kilicho na mwanzo hakikosi mwisho, Kuna mwanzo wa kupanda ndizi hapa akitarajia kwamba Kuna mwisho wa kuvuna.

Baada ya kufanya upishi na kuandaa chakula, hawa wanadada wanaendelesha shughuli ya kupakua chakula kwenye dishi moja baada ya ingine na kuzisafirisha kuenda kwa meza ili wanaokula wapewe.

Ukulima ni jambo ya maana. Baada ya kulima, mandizi haya yamefika kwa kiwango cha kuvunwa ambayo mkulima huyu tayari kazivuna kuweka chini.

Huyu hapa anashughulika kwa kumkama ng'ombe huyu ili kupokea maziwa itakayomwezesha kwa shughuli za kutengeneza chai ama kwa kumuuza.

Mtu huyu anapiga doria baada ya kuwa na furaha kwa kazi kuntu alichokifanya, kwa kupanda kisha baadaye amekuwa akisubiria kuwa baada ya kupanda kutakuweko na kuvuna, ndio hapa sasa anapata kuvuna baada ya kazi nzuri.

Uuzaji unaendelea, huyu mama akiendelea kufurahia kazi yake ya kuuza matunda sanasana akiuza ndizi.

Mkulima huyu anashika mahindi akijaribu kutazama tatizo ama ni kipi kinachoweza kusababisha kutokuwa na kuvuna kuzuri wakati, wakati wa mavuno utakapofika.